Shughuli ya ujenzi wa barabara ambapo barabara mpya yenye Lami nyeusi inaonekana ikijegwa, mashine kubwa ya manjano kurusha barabara inaonekana ikitumia kukanyaga lami huku mfanyakazi mmoja akionekana kuvalia nguo ya zambarau, akisawazisha lami kwa kutumia rakiebo. Hii inadhihirisha uendelezaji wa miundo mbinu muhimu ya usafirishaji.

Rundo kubwa la mifuko ya takataka yenye rangi nyeusi iliyorundikana karibu na tanki kubwa jeusi, mifuko hii imejaa taka moja kati ya mifuko hii ni mweupe ikiwa juu ya rundo, hii inaonyesha hatua ya kukusanya na kuhifadhi taka kama sehemu ya usimamizi wa taka.

Kundi la watu wakifanya usafi kama sehemu ya usimamaizi wa taka. Watu hao wamegawanyika katika sehemu mbili, wengine wakiwa wameshika fagio na wengine wakitumia mashine ya kusukuma maji kwa nguvu ili kusafisha flani. Hii inaonyesha juhudi za kudumisha usafi.

Shughuli muhimu ya usimamizi wa taka mtu mmoja amevaa sare ya bluu anasukuma toroli lenye mfuko mkubwa mwekundu wa taka, karibu na hapo kuna mapipa ya taka ya rangi mbalimbali kama nyekundu, njano na nyeusi ambayo yanaashiria umuhimu wa utenganishaji wa taka, hii inaonyesha jinsi taka zinavyokusanywa kwa njia salama na iliyopangwa.

Taka za viwandani ambazo zinahitaji usimamizi, kuna rundo la mabomba na vyombo vikubwa vya chuma. Vilivotupwa ambao vimefunikwa na kutu, yenye rangi nyekundu na kahawia. Waya na vipande vingine vya taka vimetawanyika eneo hili, hii inaonesha umuhimu wa usimamizi wa taka za viwanda ili kuzuia uchafuzi wa mazingira.